Anayeshughulikiwa ni mgonjwa ambaye amekuja ili apokee matibabu ambapo daktari huyu anaendelea kuhakikisha kwamba amemshughulikia.

Kwenye shingo ana chombo cha kupima kiwango cha joto mwilini akiwa ameshika mtoto kwenye mkononi mwake anajaribu kumshughulikia kwa kuwa ni kazi ambayo ameusomea.

Mtoto huyu kwa sura yake anatoa sura inayoonyesha kwamba anauhisi uchungu baada ya madaktari huyu akimshughulikia akiwa mgonjwa.

Anapomshughulikia huyu mtoto, anaonyesha kuwa na umakinifu kwa kazi alilolisomea .

Uboreshaji wa kiafya ni jambo la busara, ambapo wanadada hawa kwenye chumba cha wauguzi ,wanaendelea kushughulikia mtu huyu ambaye ameugua.

Anayeugua meno ni huyu ambaye amelala akiwa anapokea usaidizi kwa wale ambao wana umaarufu na ujuzi wa kushughulikia tatizo hilo. Wanamshughulikia bila kuwa na tatizo lolote.

Hapa kuna chupa na kwenye chupa hii kuna maandishi, maandishi yanayoelezea zaidi ya kilichopo ndani ya chupa hiki, inaonyesha kwamba kuna umuhimu wake na katika umuhimu wake mtu huweza kupona kwa magonjwa aliyo nayo.

Ni kwenye hospitali mahali ambapo watu wanapokea matibabu. Mwanadada huyu amebeba vifaa vinavyotumika kwenye shughuli hiyo.

Ni kwenye chumba cha kupokea matibabu ambapo hawa madaktari wanajaribu kumhudumia huyu mhusika ambaye ni mgonjwa , na amelazwa kwenye hospitali.

Kaka huyu ametembelea chumba cha kupata matibabu. Kwa heshima na taadhima, ameketi chini kwa kunyenyekea anapopokea matitabu mwanadada huyu akimshughulikia, kwani shughuli za kuboresha afya yanaendelea jinsi ipasavyo.

Tunaporejelea huku, tunapata ya kwamba kila mtungi kuna dawa zilizowekwa nje, na hizo tembe. Katika kila mtungi imeandikwa jinsi umuhimu zao ziko na magonjwa yanayoshughulikana nazo.

Mtoto huyu ni mchanga. Daktari huyu anajaribu kucheza naye kwa kumpa furaha. Inaonyesha kwamba mtoto ako na afya nzuri baada ya muda.

Mwanadada huyu anashughulikia mgonjwa huyu ambaye tiyari ameletwa kwenye chumba cha kupokea matibabu ambapo amelazwa hajiwezi ndio maana anapata usaidizi kwa huyu anayeshughulikia wagonjwa kwa kuwa hilo ndilo kazi ambayo amehitimu.

Vitembe hivi vinatumika kwa kupunguza uchungu mwilini, mtu anapougua, mgonjwa anazitumia kwa kuweza kurudisha uchungu chini.

Ni dawa inayotumika kwa kuboresha afya na kurudisha ama kwa kupunguza uchungu mwilini, wakati unauguza ama wakati mwili una ugua.

Kwenye chupa hizi kuna maandishi yanayoonyesha shughuli zinazoendelea hapa, ni kumaanisha kwamba walio na ugonjwa ama wanaougua wana uwezo wa kupokea shughuli au kutibiwa kwa tatizo walizo nazo.

Watu hawa wameketi chini ili kupokea maarifa kutoka kwa huyu mwanadada ambaye amewaweka chini kwa ajili ya kuwapa yale anayo.

Baada ya kuwepo kwa mvua nyingi na mafuriko wa maji, uliosababisha kuwe na mporomoko na mmomonyoko wa ardhi, watu hawa wamekuja pamoja kushuhudia na kutafuta jinsi ya kushughulika na tatizo hili.

Ni kwa mkono kuna sindano na kuna dawa amebeba kwenye mikono . Dawa imeandikwa maandishi yanayoonyesha kwamba ni dawa inayotumika kwenye njia ya kuchanja mtu.

Mtu huyu anayo ujuzi wa kemikali anashughulika kwa kusiunganisha kwa pamoja kemikali ambazo zikiunganishwa kwa pamoja unauwezo wa kufanya kazi mahali, akiendelea kufanya kazi yake.

Ni tangazo linaloweza kujulisha ama inayoweza kuwajulisha wananchi kuwa shughuli hizi zinaendelea ama zinaendelezwa kwenye hospitali kuu ambapo wanaelekeza watu kwamba wanawezafika na kupokea wanayohitaji kutokana na magonjwa haya.

Mwanasayansi huyu anajaribu kufanya uchunguzi, na kukagua aina ya vitu tofauti tofauti za kisayansi zinazofaa kutumika.

Akina mama hawa wamesimama mmoja akiwa amebeba kipaza sauti akijaribu kupaza sauti na kujuza watu kwa kilichowaleta hapa ama sababu yao ya kusimama na kutangaza.

Vitu hivi vimewekwa kwa pamoja na kuhifadhiwa hapa. Kuna maandiko kwenye kila kifaa kinachodhibitisha kwamba hiki ni dawa. Dawa hivi vimewekwa umuhimu wao.

Wagonjwa wamelazwa kwenye hospitalini huku huyu mwanadada ambaye ni daktari anashughulika kwa kupima madawa idadi inayoweza kuwashughulikia wagonjwa kwa matatizo walizo nazo.

Daktari pamoja na madaktari wenzake wanajadiliana, huku mmoja anashughulika na mgonjwa akijaribu kumuelezea zaidi ya kinacho mfanya ama kile ambacho anakiugua.

Kutokana na hali ya mvua mingi na maji ama mteremko wa maji, imesababisha kuwepo na mporomoko ambao umesababisha nyumba kuanza kuanguka chini na kubebwa na maji.

Wakufunzi kwenye darasa, wakiwa wameketi chini wakipokea maarifa na kupata zaidi ya walichokosa kwenye akilini mwao. Mwalimu akiwaelekeza kwa umuhimu na uboreshaji wa afya.

Ni onyesho kwamba shirika la kushughulikia afya ya wakenya, ama wananchi, wanahakikisha kwamba wamepea watu maji. Sasa watu hawa wamekuja kuona jinsi inavyofanya kazi kwa njia inaofaa.

Kuwepo kwa jua kali na ukame katika sehemu hiki, kumeweza kusababisha kifo cha mnyama huyu. Pia vilevile watu hawa hawana afya bora kutokana na hali hii.

Jengo hili ni jengo linaloonyesha sehemu ama chumba cha kujisaidia, akiwa huyu babu ametoka na kusimama kwenye mlango ya kuelekea ndani ya jengo lile.

Ni dawa. Dawa inayosaidia kwa kuboresha ladha na kwa kuongeza hisia na nguvu kwenye maisha ya kibinadamu.

Madakitari hawa wanasaidiana, kwa kusaida huyu mwanadada ambaye amekuwa na changamoto kwa kushughulikia meno yake.

Tunaweza tukajua kwamba, hapa ni kwenye darasa. Ambapo tukiona vizuri tunapata mwanafunzi wakiwa wameketi chini. Mmoja mmoja wao akiwa amesimama, na mwalimu akiwa amesimama katika upande mwingine. Inadhibithisha kwamba, huenda anauliza swali akijibu.

Mafunzo yanaendelea huyu mwanadada akijaribu kuelezewa zaidi ya uboreshaji ama kushughulikia tatizo la meno ama changamoto watu hupitia kwa kuboresha afya katika sehemu ya mwili; mdomo.

Watu hawa wana mshtuko mkubwa, kutokana na mporomoko na kuanguka kwa jengo hili la ghorofa.

Mama huyu amepata fursa ya kuleta mtoto kwenye hospitali ili kupokea chanjo kwa wakati wake. Daktari amempokea mtoto akimshughulikia kwa kumpa yanayotakiwa kwa wakati wa kumchanja.

Mwanadada huyu, ameleta mtoto huyu kupokea matibabu ambapo huyu mtoto anashughulikiwa kwa kuhakikisha kwamba uboreshaji wa afya yake umeshughulikiwa. Mwanadada huyu ambaye ni daktari akimshughulikia.

Mtu huyu alikuwa anapita, punde tu akaona matangazo kwenye boardi inayomjulisha kuhusu jambo fulani linaloendelea, na amesimama ilikujaribu kuchunguza kuona ni kipi kinachotangazwa.

Mama huyu ameleta mtoto wake kwenye mahali pa kupokea matibabu, ambapo anayemshughulikia ambaye ni daktari, anaendelea kufanya kazi yake, kwa kumshughulikia ama kwa kumuhudumia huyo mtoto, ambaye ni mgonjwa.

Wauguzi hawa wanashughulikiwa, huku madaktari wanapambana kujua idadi tena kiwango kipi kinachofaa kutumika na dawa kuwashughulikia hawa wauguzi.

Watu hawa ni wengi. Wamekusanyika kwa pamoja wakistaajabu kinachoendelea baada ya mvua kunyesha na kusababisha mfuriko wa maji mingi inayosababisha kuwe na mmomonyoko wa udongo.

Kwenye mikono kuna sindano na kuna dawa inayodhibitisha kwamba kuna chanjo ama kazi ya kuchanja inaendelea punde tu.

Mgonjwa huyu anaugua meno, hivyo basi anajaribu kushughulikiwa ili apate kujua ni shida lipi linalosababisha ugonjwa huu kwenye meno.

Ni kwenye chumba cha hospitali, ambapo huyu mtoto anapokea chanjo, mhudumu yuko tayari na anamshughulikia kwa njia ya kufaa inayostahili.

Watu hawa wanaboresha afya ya wasichana wakionyesha kwamba kuna vifaa vinavyoweza kusaidia wakati wasichana wamefika wakati zao za kuhedhi.

Ni shirika la kushughulikia dawa ama madawa za kienyeji, kwa kuboresha maisha ama afya ya kibinadamu.

Maji yamefurika kila mahali, unaosababisha kuwe na wakati mgumu wa kusafiri. Magari haya yanapata matatizo wakati wa kusafiri maanake kuna maji pande zote na yamejaa kwenye barabara.

Kwenye michoro kuna tangazo linaloendelea. Watu wanajulishwa ya kwamba kuna yale ambayo yametokea inayoweza kusababisha na kutibu aina ya magonjwa inayoandikwa kwenye michoro hii.